Hapa inaonekana kuwa wanabeba maji, inaonekana wanaanzia sehemu mbali kuenda kutafuta maji. Wote wanaonekana kubeba maji vichwani vyao na vile vile mgongoni, wanaonekana kutafta maji haya kwa safari ndefu.

Picha hii inaonyesha mtoto ambaye anadungwa sindano. Mtoto huyu ameshikiliwa na baba yake ili asije akapiga nduru. Huenda anapewa chanjo kutokana na magonjwa tofauti ambayo inaeza ikamshika mtoto huyo. Mtoto huyo anaonekana kushtuka anapodungwa sindano hiyo.

Hapa ni hospitalini. Inaonyesha mama akimshika mtoto wake ambaye amezaliwa. Huenda mtoto huyu amezaliwa siku chache ama ata wakati huo. Mtoto huyu anaonekana kuwa mdogo sana. Mama yake anaonekana kumwangalia na kumhurumia. Wana.

Picha hii inaonyesha watu wengi ambao wamekusanyika pahali moja na waonekana kuvalia mask midomoni mwao. Wanaonekana kuinua mikono yao ueda wanashangilia kutokana na kitu fulani ama wamefurahishwa na jambo fulani. Watu hao wanaonekana kuwa ni wengi mno.

Watu amabao wanasaidiana kupeana sodo kwa wasichana. Wanaonekana kuwa wamekujia shughuli hii kwani wamebeba cartoon nyingi na wamepanga hapo juu. Wanaonekana kuwashughulikia wasichana ili waweze kusaidika katika maishani mwao. Watu hawa wanaoonekana kuwa wenye bidii na wanaonyesha picha na kuonekana wenye furaha.

Picha hii inaonyesha muuguzi ambaye hueda anaugua sikioni. Kuna nesi ambaye anamshughulikia kwa kuingisha kifaa ndani ya sikio lake na kutoa uchafu. Wanaonekana kumshughulikia mgonjwa huyu kwani wanaweza wakamsaidia kutokana na ugonjwa ambao umemshika.

Kuna watu sehemu hii ambao wanaonekana kutoka kwenye maeneo yaafya, wanaonekana kuleta dawa iliwaweze kusaidia watu ambao wanaugua kutokana na magonjwa mbalimbali, watu hao wanaonekana kutafuta dawa ndani ya katoni ambayo wameibeba mikononi mwao.

Hapa ni kwa daktari wa meno, kuna mgonjwa ambaye amejilaza kitandani. Mgonjwa huyu anaonekana kushughulikiwa na nesi huyo, amefungiwa kifaa chake kifuani ili uchafu isije ikamwagikia. Nesi anaonekana kumshughulikia kwaniamevalia vizuri na kuonekana kufunika mdomo wake ili anapo shughulika asije akampumulia kwa mdomo.

Maeneo haya kuna jengo ambalo limeporomoka, watu wamekuja kuona kama kuna wale ambao wameumia katika jengo hilo. Wanaonekana kuwa na wasiwasi wengine kuingia ndani ndani ili kuweza kuokoa wale wameadhirika katika kuporomoka kwa jengo hilo.

Kuna watu ambao wamesimama katika maeneo hii, wanaonekana kuwa ni wa usalama. Kuna mgonjwa ambaye amesimama katikati yao huku akishikiliwa, kile ambacho anajishikilia nacho. Wagonjwa hapa wanahudumiwa vyema na wanao wahudumia wagonjwa wanaonekana kusimama na kufurahi.

Huku ni mahali ambapo mama anazalishwa mtoto. Kuna mtoto ambaye amezaliwa na nesi anamshughulikia. Inaonekana chumba hicho ni safi sana kwani wanaonekana kuwashughulikia wateja wao ifaavyo. Mtoto anafunikwa vizuri na kuvalishwa nguo ambayo ni joto.

Sehemu hii linaonyesha jumba ambalo limeporomoka, jumba hilo lilikuwa kubwa sana, wanajaribu kuondoa vitu ambavyo vinapatikana juu ili waweze kuokoa vitu ambavyo imefunikwa na mchanga, watu wanaonekana kuvalia sare za kusaidia wako hapo wanajaribu kutoa toa uchafu ili waweze kuona ni nini iko ndani.

Sehemu hii inaonyesha majengo tofauti. Majengo hayo yanaonekana kubomoshwa na mvua. Maji yanaonekana kutiririka kwa kasi. Huenda mvua kubwa ilinyesha na kuweza kusababisha hali hiyo ya majengo. Maji hayo vile vile yanaonekana kuwa ni chafu kwani maeneo yenyewe ni machafu mno.

Hapa inaonekana kuwa ni hospitali ama zahanati kuna madawa mengi hapa juu ya meza, vile vile kuna kijiko kuna kiti hapo kando yake amabayo huenda nesi anatumia kukalia. Maeneo haya ni safi na inaonekana kuwa kuna shughuli nyingi inafanyika hapa.

Hapa inaonyesha tembe tofauti tofauti. Kuna tembe zinazoonekana kuwa ni za rangi tofauti zinakaa shanga shanga na kuna tembe amabazo zinakaa kijani kibichi. Kuna vilevile tembe ambazo hazionekani na ziko ndani ya mkebe. Kuna zile za majimaji ambayo inaonekana kuwa yatatiliwa kwa

Maeneo haya inaonyesha ni hospitali kuna machela ambayo mtu amelalia mtu huyu anaonekana kuugua. Nesi naye anaweza kumyoreshea mguu wake huenda alivunjika, mtu huyo anahudumiwa na nesi.

Kuna mtoto ambaye anauguwa. Inaonyesha kuwa mtoto huyo amepoozwa mwili kwani anataka kupelekwa hospitali ili akaweze kupewa huduma ambayo inaweza kusaidia mwili yake iweze kupona. Yeye anaumwa sana na mtoto ambaye yuko kando yake vile vile anaonekana kuwa na ugonjwa huo.

Sehemu hii ni sehemu ya kupewa chanjo, kuna wale ambao wanapeana chanjo hapo mbele. Kuna mama ambae amemshikilia mtoto wake na kumfungulia mdomo huenda amewekewa chanjo mdomoni wanaonekana kuwa na furaha kwani wamekinga watoto wao kutokana na magonjwa.

Hapa inaonyesha sirinji pamoja na sindano. Kuna chanjo ambayo inafanyika hapa na ni ya kudungwa sio ya kupewa mdomoni inaonyesha vile vile kile kifaa ambacho wanatumia kipimo cha kupumulia kwa mtoto sehemu hii inaonekana kuwa chanjo inafanyika ilikuweza kukabidhii ama kuzuia magonjwa.

Sehemu hii inaonyesha kuwa kuna maji, ambayo imelala hapo nje ya nyumba. Maji yao yanaonekana kuwa ni mengi mno. Kuna mtu ambaye anajaribu kutembea kule akienda nyumba nyingine. Inaonekana kuwa kumekuwa na mvua kubwa sana ambayo imeweza kuaribu manyumba na hata maji hayo kulala hapo.

Sehemu hii inaonekana kuwa ni hospitalini kuna watu amabao wanapanga vitu ambavyo wanaweza wakatumia wakati watakapokuwa wakifanya jambo fulani huenda ni upasuaji kwani wote wamevalia sare inayofanana na wana glovu mikononi kujizuia kutokana na kupatwa na uchafu mikononi.

Hapa ni ndani ya darasa. Inaonyesha kuwa kuna mafunzo inaendelea darasani. Kuna maandishi imeandikwa ubaoni. Mwalimu naye anaonekana kusimama mbele huku mwanafunzi mwingine akielezea kando ya mwalimu. Wanafunzi kuonekana kuwa na vitabu kwenye dawati zao .

Hapa ni maeneo ya hospitali inaonyesha mtoto mdogo ambaye amezaliwa. Kuna nesi wawili ambao wanamhudumia mtoto. Mtoto huyo anapimwa kipimo cha vitu tofauti kuna kipimo cha hali ya joto ambayo inaonyesha thelathini na sita nukta mbili.

Picha hii inaonyesha mtoto ambaye ameshikwa na mama ambaye yuko mbele na mpira kuonekana chini ya miguu ya mama huyo baba naye amemshikilia mwanawe miguuni kuonyesha kuwa mtoto huyo anachungulia nje kupitia dirishani huenda wanafanya mazoezi katika chumba hicho.

Inaonekana mafunzo kwa kina mama ambao wamekusanyika mahali ili waweze kupata mafunzo tofauti tofauti. Kuna mwenye amesimama mbele yao huku akiwaelekeza na kuwafunza kutokana na mambo mengi yanayotokea katika hii njia yetu. Wanawake hawa wanaonekana kupata mafunzo mengi.

Sehemu hii inaonyesha mtu ambaye anapeana chanjo. Kuna mtoto na mama, mama ya mtoto amemshika mtoto huyo ambaye anapewa chanjo mdomoni. Inaonekana kuwa kuna watu wengi ambao wanatembelea kituo hiki ili kuweza kupewa chanjo ya kujizuia kutokana na magonjwa tofauti.

Huku ni hospitalini. Inaonyesha nesi akimshika mtoto. Mtoto huyo huenda mama yake hajiskii vizuri kwani mama yake hajaonekana mahali hapo. Mtoto huyo anaonekana kuwa halii kwani nesi anamuangalia na kumfurahia sana.

Hapa inaonekana kuwa mtu huyu amesimama amejikinga kweli kweli kwa kuvalia mavazi ambayo haiwezi ikaruhusu kimikali iingie mwilini mwake. Inaonekana kuwa vitu anazo shughulikia ni hatari mno kwani hata hapo inaonyesha picha kuwa vitu vinavyowekwa ndani ya hivyo vibuyu ni hatari na zinaweza kuumiza.

Sehemu hii ni ya kulazia watoto ambao wamezaliwa na huenda hawajafikia muda wa kuenda kukaa na wazazi wao. Watoto hao wanaonekana kushughulikiwa na nesi wawili ambao wanafurahia kazi yao. Nesi hao wanaonekana kumuona mtoto ambaye ni mdogo.

Hii inaonyesha usafirishaji wa vitu mbalimbali, inaonyesha trailer ambayo inaweza ikabeba mafuta ama vitu ambavyo zinatumika kwa nchi tofauti, inaonekana kuwa wanafanya usafirishaji huo kutoka sehemu flani hadi sehemu nyingine, kuna watu ambao wanaongeleshana nyuma ya trailer hiyo.

Hapa inaonyesha mama ambaye amelazwa chini. Mama huyo anaonekana kuwa anabeba ujauzito. Kuna mama ambaye anamshika tumboni ili kuskia hali ya mtoto tumboni. Inaonekana kuwa mama huyo anasaidiwa ili asije akapata tatizo lolote kutokana na ujauzito wake.

Hizi ni tembe, tembe hizi unapomeza unatibu magonjwa ambazo zimekushika mwilini. Unapomeza tembe hizi unaweza ukapata nafuu kwa kuugua kwako. Tembe hizi ni za kutumia kutibu magonjwa mbalimbali.

Sehemu hii inaonyesha nesi wawili ambao wanamhudumia mhudumu. Inaonekana kuwa mgonjwa amelala kwenya machela kwani hawezi kutembea. Kuna paipu ambayo imeingishwa ndani ya mdomo wake.

Inaonekana kuwa kuna mwenye anafunzwa jinsi ya kufanya jambo flani, kwani huenda anaugua sehemu flani maana kando yake kuna kiketi cha magurudumu ambayo huenda muuguzi anampa mgonjwa huyo aweze kutumia wakati anapotembea. Wanaonekana kufurahishwa na mambo wanayofanya.

Hapa inaonkeana kuwa kuna mgonjwa ambaye anashughulikiwa. Nesi wanaonekana kuwa wamekuja kwa wingi ili wakaweze kushughulikia mgonjwa huyo. Mgonjwa huyo huenda hali yake sio nzuri na hivyo wote wamekuja ili wasaidiane kumsaidia mgonjwa huyu kupata nafuu.

Hapa ni maeneo ya kutibu watu. Kuna machela kando yake, na kuna malazi ambayo yamewekwa chini. Kuna mhudumu amevalia saa mkononi. Inaonyesha kuwa wanaongeleshana kuhusu hali yao ya kiafya.

Sehemu hii ni sehemu ya hospitali inaonyesha nesi ambaye anamdunga mgonjwa. Mgonjwa naye amejikalia chini na kuweka koti lake kando na kungojea adungwe sindano na nesi. Nesi naye anamshughulikia kwa umakini kwani asije akafanya kosa.

sehemu hii inaonyesha vitu vya kiasili inaonyesha vitu ambavyo vimewekwa kwenye sinia kuna sheli tofauti ambazo zimetolewa baharini na kuna vile ambavyo vinagongewa hizo sheli ile zikaweze kutumika kufanyia ama kudekoratia vifaa tofauti tofauti

Huku ni maeneo ya hospitali. Inaonyesha mhudumu ambaye ameketi chini. Anaongelea mtu mwenye ana mtoto. Wanaongeleshana juu ya kusaidia mtoto. Huenda kuna ambaye anaugua. Nesi amevalia maski na ana kalamu ya kurekodia.

Sehemu hii inaonekana kuwa ni pahali pa kuonewa macho. Kuna anayeonea macho kama yana shida na kuna yule ambaye anaiangalia kwa makini ili kubaini huenda kuna shida kwenye macho yake ama yako sawa. Kuna kitu cha kupimia ugonjwa huo.

Hii inaonyesha tembe ambazo mtu unaweza ukaimeza ili kuitibu ugonjwa flani, unapomeza tembe hizi inaweza ikakusaidia kuponya magonjwa ambayo yanaweza yakakushika, tembe hizi zinaonekana kuwa ni za kupewa mtu flani ambaye huenda anaugua.

Maeneo haya ni maeneo ya hospitalini. Yanaonesha mashela mawili ambayo yako hapo na yametandikwa vizuru. Vile vile Kuna dirisha hapo kando yake kuna muhudumu ambaye amesimama hapo katika huku akishika kifaa Fulani ambacho anakiwekelea kwenye meza.

Hapa inaonyesha panzi ambao wanaruka, mkulima naye anawafukuza akikimbia kwa kasi, panzi hawa wanaonekana kuwa ni wengi mno, wanaweza wakavamia shamba lake na kumaliza mazao yote, sehemu hii inaonekana kuwa na msitu kiasi ambaye imeweza kushika panzi hawa.

Hii inaonyesha daktari wa meno akishughulikia mteja wake ambaye anaonekana kuugua meno. Muuguzi ameufungua kinywa chake wazi kuwa kuonekana anataka asaidiwe kuonewa meno yake naye daktari anaonekana kumshughulikia kwani amevalia vizuri.

Sehemu hii inaonyesha kuwa imeporomshawa na maji ya mvua. Maji yanaonekana kuwa ni mingi mno. Kuna daraja ambalo lilikuwa limejengwa hapo kando lakini linaonekana kufurika. Kuna maporomoko yanaonekana hapo kando ya daraja hilo. Watu wanaonekana kusimamama na kuangalia.

sehemu hii inaonekana ni sehemu ya kushugulikia wale watu ambao wana shida za macho, kuna yule ambaye anakagua macho ya mwenzake na kuona kama iko na shida yeyote kuna machine ambayo inatumika kuona ama kuipenyeza hadi sehemu za ndani za macho ilewaweze kuona shida iliondani.

Sehemu hii inoanyesha mhudumu ambaye anaweza kusaidia mgonjwa ambaye anaugua meno. Nisi anaweza kumuonea meno yake kwa kutumia kifaa ambacho inaonyesha meno yake ya ndani, amemulika na kuweza kuona mdomo wake.

Sehemu hii inaonyesha picha ya vitu inayotumika vya kiasili kuna shelli ambazo zinapatikana baharini. Inatumika kurembesha vibuyu vya aina tofauti inaonekana kuwa wanaoshona hizi vitu huenda wakazipata pesa mingi. Kutokana na kurembesha na vilevile kuwapata watu ambao wanakuja kuzitazama hizi vitu.

Hapa inaonesha sehemu ambayo watoto wanapewa chanjo ya mdomo. Muuguzi anamwona mtoto na Kisha kupewa chanjo ambayo unapewa vitone vya kumeza mudomoni . Mtoto huyu hataweza kujikinga au kujilinda kutokana na magojwa tofauti.

Hapa inaonyesha wadi ya wagonjwa kuna yule ambaye amelemazwa mguu kwani huenda aliumia kutokana na maandamano ama alipata ajali. Anaonekana kujilaza kitandani kwa maumivu tele wengine wanaonekana kando yao kuwa wamekuja kuwaona wagonjwa wao.

Hapa inaonesha nesi wawili ambao wanashughulikia watoto wadogo. Watoto hao wanaonekana kua ni mapacha kwani wamefunikwa leso ambayo inafanana na pia shuka ambayo inafanana. Kuna mama ambaye ameketi kando yao anaonekana kuwa huenda ni mama yao kwani anawatazama watoto hao kwa umbali.

Sehemu hii wanafunza jinsi ya kuzima moto kutumia hiyo hewa, hapa inaonekana kuwa ni sehemu ya kufunzia wale ambao hawajui kutumia kifaa hicho, wanafunza jinsi unaweza zima moto inapowaka bila wewe kujua kabla ya kuita usaidizi wa zimamoto.

Sehemu hii inaonyesha kuwa ni maeneo ya hospitalini. Yanaonyesha nesi akimdunga mtoto. Kwani anaweza kuwa anamdunga chanjo ili mtoto huyo aweze kuepukana na magonjwa ambayo yangeweza kumshika. Mama naye anamuangalia mtoto na kumshikilia vizuri.

Nesi huyo anaonekana kumdunga mtoto. Anapomdunga mtoto, inaonekana kuwa ni chanjo ambayo watoto wanapewa. Mama naye anamshikilia mtoto wake mguuni, ili asije akapiga teke nesi ambaye anampa chanjo hiyo. Nesi huyo anaonekana kuvalia glesi na vifaa vya kutumiwa hospitalini.

Picha hii inaonyesha watoto watatu ambao wamesimama na kuonyesha viganja vyao vya mikono. Inaonekana kuwa wanaugua kutokana na ugonjwa fulani. Viganja vyao vya mikono vinaonekana kutooshwa na kulemazwa ila wanafaa kupewa dawa ili waweze kuona.

Inaonyesha nesi ambaye anamshughulikia mgonjwa meno. Inaonekana kuwa anaangalia meno ya mgonjwa huyu kwani huenda ana shida ya meno yake. Nesi wawili wanaonekana kumshughulikia mtu huyu na wanaonekana kuwa wamejituma kufanya kazi hiyo.

Hapa inaonekana kuna gari ambayo inabeba watu. Watu hao wanaonekana kuwa wamevaa sare kamili. Huenda wanaenda kunyunyizia dawa sehemu fulani. Kwani wamevalia mavazi ambayo haiwezi kuruhusu dawa kupenyeza kuenda miili yao.

Maeneo haya yanaonenyesha kuna maji. Kuna msichana ambaye ameweza kubebwa mgongoni. Kwani huenda hajapata mahali pa kupitia ili kwenda ngambo nyingine. Maji haya yanaonyesha yanaonekana kuwa ni mingi. Hivo basi hakuna mahali angeweza kukanyanga ili kuweza kuvuka kwenda ngambo nyingine.

Sehemu hii inaonyesha chanjo ya watoto wadogo kuna mtoto ambaye anadungwa na nesi mguuni mwake amevalia glavu na mama ya mtoto anaonekana kumhurumia mtoto kwani mtoto huyo analia kwa uchungu, Wakati mtoto anapewa chanjo itamzuia kutokana na magonjwa tofauti.

Mkulima anaonekana kuwafukuza panzi ambao wametanda juu ya mti. Panzi hao wanapoamka ama wanapotoka juu ya mti, wanaenda kuangamiza mimea za wakulima. Mkulima huyo anaonekana kutofurahishwa na panzi hao ambao wamejileta kwa wingi wanapokuja, wanaharibu mimea za shambani.

Maeneo haya ni ya hospitalini inaonyesha nesi akihudumia mgonjwa. Mgonjwa anapimwa damu, nesi naye anamndunga kidoleni ili kuweza kupima damu yake. Maeneo haya ni safi sana na inaonyesha kuwa kuna ushirikiano mwema.

Mama anaonekana kumshika mtoto. Mtoto huyo anapewa chanjo mdomoni. Mama naye amevalia kofia na kumtazama mtoto anapo pewa chanjo ya mdomo. Nesi naye anaonekana kuangalia kwa makini jinsi anavyompa mtoto huyo dawa zake mdomoni.

Hapa inaonyesha nesi ambaye anaweza kumuona mtoto, mtoto huyu anaonekana kuwa anapwa chanjo fulani. Mama naye anamwangalia mtoto kwa huruma kwani anamhurumia mtoto anapodungwa ama anapopewa chamjo hiuo mdomoni.

Hapa inaonyesha kuwa kuna mafunzo ambayo mama ambaye amemshika mtoto anafunzwa. Inaonekana kuwa watu hao wamekuja ili kuweza kujua shida ni nini na anaweza kasaidika vipi. Watu hao wanaonekana kumzungumzia kwa njia inayoeleweka na mama anaonekana kuwa na furaha.

Picha hii inaonyesha dawa tofauti ambayo ni ya vitamini. Inaonyesha kuwa kuna wale ambayo watapewa dawa hii ili kuweza kupata vitamini kwa miili yao, kuna chupa ndogo hapo kando ambayo inanaonekana kuwa na dawa vilevile ambayo ni ya vitamini.

Kuna panzi ambao wanafukuzwa na wakulima wawili. Wakulima hawa wawili wanaonekana kufurahishwa na vile ambavyo panzi wanapeperuka ila wanaharibu mazao yao shambani. Panzi hao ni wengi na wanaonekana kuathiri vitu vya wakulima hawa. Wakulima wanaonekana kuwafukuza ili watoroke.

Huku kunaonekana kuwa ni jangwani, kuna ngamia ambaye ametembea hadi akajilaza chini, huenda ngamia huyu amefariki. Anaoneka kuwa amefungiwa kiti cha kukaliwa mgongni mwake. Ngamia huyu anaonekana mwenye udhaifu.

Sehemu hii inaonyesha kuwa ni mahali ambapo mhudumu anafanya kazi ya kuona meno. Inaonyesha kuwa kuna mahali ambapo unaenda kupeana majina yako na kila kitu chako ambayo yanakuhusu ili uweze kuhudumiwa. Hapa inaonekana kuwa kuna kazi nyingi inafanyika kwani unaweza ukalipia kwa simu.

Kunaonekana mtoto mdogo ambaye huenda amezaliwa. Naye nesi anaonekana kumshika mtoto huyo na kumfurahia. Nesi huyo anaonekana kuwa na furaha kwani huenda kazi yake imetimia kwa ukamilifu na kwa kupenda kwake ameikamilisha kazi ya uzalishaji.

Hapa wanaonyesha kupiga dawa sehemu mbalimbali. Usafi unafanyika katika sehemu hii. Ukuta unaonekana kuwa ni safi, chini vile vile inaonekana kuwa ni safi. Wanaonyunyizia dawa hizo wamevalia nguo ambayo inawakinga kutokana na kuvuta hewa ambayo yanatoka kwenye kemikali hiyo.

Sehemu hii ni sehemu jangwa. Hapa inaonekana hakuna mvua hata kidogo, kwani ni mawe tu na mimea ambayo imekaukakauka. Mimea kuonekana kuwa ni finyu, hali ya anga kuonekana ni hakuna mawingu mengi sana ni mawingu machache. Sehemu hii huonekana kuwa hakuna mvua kwa wingi.

Sehemu hii inaonekana kuwa maji yamelala huenda ilinyesha mvua kubwa sana na maji ikatapakaa hapo nje. Sehemu hii inaonyesha ya kuwa imelala kwani maji haiwezi ikatiririka kwenda kwelekea sehemu nyingine. Mama na mtoto wake wanapita pole pole katikati ya maji hayo kuelekea manyumbani mwao.

Ni maeno ya kuchotea maji, kunaonekana kuwa kuna watu wamekuja kufungua kituo hicho. Watu nayo wamekuja vitu tafauti tafauti ili wakawese kutumia kujita maji, inaonekana kuwa sehemu hii hakuna maji. Kuna wazungu wanaonekana kwenye picha wakiekekea kwenye Kuna maji.

Sehemu hii inaonyesha kua ni pahali ambapo panapigwa dawa, ili kuua vitu ambavyo vinapatikana hapo ama kuua viini ambavyo vinapatikana katika sehemu hiyo. Anayepiga anaonekana kua amevalia vizuri asije akavuta hewa yanayo tokana na dawa hizo ambazo zinatumika kuzipuliziwa sehemu tofauti.

Inaonyesha dawa tofauti ambayo ni ya rangi ya kijani kibichi. Dawa hiyo inatumika kutibu magonjwa tofauti inaonekana kuwa mtu ambaye anatumia huenda anaugua kutokana na ugonjwa fulani ambao angetaka kuitibu ili aweze kuwa na hali njema.

Sehemu hii ni sehemu ya hospitali, inaonekana kuna mgonjwa ambaye amelazwa na anataka kupimwa. Kuna yule ambaye anamlaza vizuri hapo na kumtengenezea mikono yake. Inaonekana kuwa anauguwa sana kwani amelala na hata haongei.

Sehemu hii ni sehemu ya hospitali. Inaonyesha nesi ambaye anamhudumia mgonjwa. Mgonjwa huyu anaonekana kuwa anaumia mkononi mwake kwani inaonyesha chuma ambayo iko kando yake na vitu ambavyo amefungiwa mikononi. Vile vile anapimwa vitu vingi kutokana na kuugua kwake.

Huku ni maeneo ya hospitali. Inaonyesha mhudumu akiwa anahudumiwa ndani ya chumba hicho. Kuna mwenye anamuonea meno kwani huenda ana shida za meno na kuna nesi ambaye amesimama kando yao ili kuweza kuwashughulikia kutokana na wanacho hitaji katika sehemu hiyo.

Sehemu hii inaonyesha watu ambao wameketi kitini na mama ambaye amejilaza chini. Huenda huyo mama anataka usaidizi fulani. Huenda anataka kujifungua. Kuna mama wa makamo ambaye amemshikilia tumboni, anataka amsaidie. Wengine wanamtazama na huenda wanataka wapitie mikononi mwa mama huyo wa makamo.

Sehemu hii inaonyesha watu ambao wamesimama kando na kuangalia mahali ambapo maji yanapitia inaonekana kuwa kumekuwa na mvua kubwa ambayo imesababisha hasara kubwa. Miti hiyo inaonekana kuwa imebebwa na maji ambayo yalitoka sehemu fulani ambayo ilikuwa na mvua ya wingi.

Hapa inaonyesha nesi wawili ambao wanamshughulikia mtoto. Mtoto huyu anaonekana kuwa ni mdogo sana kwani huenda amezaliwa. Nesi huyu anaonekana kuvalia vitu ambavyo anaweza tumia kupima mtoto huyu. Anaonekana kumshughulikia vidoleni mwake na huyo aliye kando yake anaonekana kumwangalia kwa kishindo.

Hapa kuna chanjo ya yellow fever . Inaonekana kuwa watu wanataka wapewe chanjo hiyo ili kuzuia magonjwa ambayo yanaweza kupata watu, ambao hawajajichanja kutokana na magonjwa ambayo yanaweza kushika binadamu.

Sehemu hii ni sehemu ya hospitali. Inaonyesha watoto wawili ambao wananawa mikono yao kutumia maji ambayo yanapatikana hapo nje. Maji hayo yako kwa galani ambayo ni ya rangi nyekundu. Baada ya kunawa mikono yao, wataweza kuua uchafu ambao uko mikononi mwao na wataweza kuingia ndani.

Huku ni maeneo ya hosipitali. Inaonyesha nesi ambaye anamhudumia mama. Mama huyo anaonekana kuugua kwenye sikio. Sikio lake linafanyiwa usafi kwani linaonyesha kitu ya kutolea uchafu kwenye sikio lake. Mama huyo anaonekana kua anaugua sikioni.

Hapa inaonyesha sodo ambazo zimeshikwa na mama hapo kando yake inaonyesha kuwa wasichana wanaweza kusaidiwa katika sehemu mbali mbali. Mama huyu vidole hivyo vinaoneka na kuwa na kucha refu. Sodo hizo zinaonekana kuwa ni nyingi mno na zitaweza kuwafaidi wasichana ambao hawawezi kupata sodo hizo kwa urahisi.

Nesi wawili wanaonekana kushughulikia mgonjwa. Mgonjwa huyo anaonekana kuwa huenda anaugua meno kwani wanamshughulikia kinywani mwake. Nesi hao wawili wanaonekana kusaidiana kupeana vifaa ambavyo vinatumika wakati unaposhughulikia meno. Nesi hao wanaonekana kuwa wako sawa.

Hapa inaonyesha watu ambao wananawa mikono yao ili kuua viini ambavyo viko viganjani mwa watu hawa. Watu hawa wanonekana kuvalia maski na wote wanasimama ili kuosha ama kunawa mikono yao kabla ya kuendelea na safari yao.

Hapa ni maeneo ya hospitalini yanaonyesha kuwa kuna nurse watatu ambao wanazungumziana ama wanajadiliana ili waweze kusuluhisha kitu ambacho wanajadiliana kuhusu wanaonekana kuwa kila mtu ana maoni yake na wanaongea ili waweze kupata suluhisho fulani.

Hapa inaonyesha vitu ambavyo wanatumia kuchanjia watoto kutokana na Measles , Mumps na Rubella . Inaonekana kuwa kuna shindano kando yake na siringi ambayo inaweza ikavutia dawa ili kudungia mtoto ambaye anapewa chanjo hiyo.

Maeneo haya ni maeneo ya kufunzia kina mama wa makamu ,wanaonekana kuketi chini na kuskiza kwa makini ,kuna wale ambao wameketi kando yao kuonekana kuwa ni walimu ambao watawafunza au kuelekeza kina mama hao kuna mmoja ambaye amevalia sare za kazi kuonyesha kuwa yeye atakuwa anapeana ujumbe kwa kina mama hao.

Picha hii inaonyesha watu wawili ambao wameketi kitandani. Kuna televisheni kando yao. Mama huyo anamwelekeza mtoto ambaye ameketi kitandani huku akimwonyesha kitabu.